Kuna aina tofauti hapa za mboga ambazo zimepandwa kwa njia ya kisasa. Kifaa hiki kimetobolewa mashimo, kikatiwa mchanga kisha zikapandwa pale. Kuna mifereji midogo inayopitisha maji ili kuizinyunyizia. Kuna tangi pia la maji.

Hiki ni kifaa spesheli chenye mashimo. Mimea aina ya mboga imepandwa pale. Kimewekwa mahali karibu na nyumba. Huu ni ukulima wa kisasa ambao unaweza kutumika mahali pasipo na nafasi ya kutosha kama vile mjini.

Huu ni ukulima wa kisasa wa mboga za kiasili ambazo zimepandwa kwenye kifaa kilichotobolewa mashimo. Mifereji inayopitisha maji katikati pia inaonekana.

Hapa kuna vifaa vya kisasa vinavyotumiwa kupanda mboga bila kutumia mchanga. Vimetobolewa mashimo. Vimepangwa vizuri tayari kwa wateja kuja kununua na kuendelea kulima.

Huu ni ukulima wa kisasa wa mboga. Mifereji iliyotiwa maji, imetumika kuzipanda. Sehemu ambayo imetumika ni kidogo. Unaweza ukazipanda hata mijini.

Hapa kuna ndoo mbili za rangi ya machungwa. Zimejazwa maji. Zina vifuniko vyeupe ambavyo vimetobolewa mashimo mawili. Miti miwili miwili imepandwa.

Hapa kuna vyombo viwili vilivyojazwa maji. Juu yake kuna kifaa chenye mashimo. Mimea imepandwa pale na imepitisha mizizi yake. Huu ni ukulima wa kisasa unaotumia maji bila mchanga.

Hapa kuna mimea ya aina mbili, imepandwa katika kifaa kimoja spesheli, kilichotobolewa mashimo na kuwekwa maji bila mchanga. Kimewekwa karibu na nyumba. Huu ni ukulima wa kisasa, ambao watu wengi hasa walio mjini wameugeukia.

Hapa kuna kifaa cha rangi nyeupe, kilichotobolewa mashimo. Ipo ndoo na karai. Mimea aina ya mboga imepandwa. Huu ni ukulima wa kisasa, usiohitaji matumizi ya mchanga.

Hapa wanaonekana wanaume wawili. Ipo mimea ambayo imeliwma kwa kutumia njia ya kisasa. Imepandwa kwenye kifaa chenye mashimo na maji. Imefunikwa kwa kutumia chandarua cha tarubari kinachoikinga kutokana na miale mikali ya jua.

Hiki ni kifaa spesheli ambacho kimetobolewa mashimo. Mimea aina ya mboga imepandwa pale. Huu ni ukulima wa kisasa usio hitaji mchanga, maji pekee yanatumika. Unaweza kutumia mbinu hii aidha mijini ama popote kwani haihitaji nafasi kubwa.

Hapa kuna kifaa cha rangi ya samawati na kina maji. Kifuniko chake kina mashimo. Mimea aina ya mboga imepandwa pale na mizizi yake inaning'inia. Huu ni ukulima wa kisasa usioitaji mchanga. Inatumia nafasi kidogo.

Hii ni ndoo ya rangi nyeupe. Ndani imepandwa mboga. Kando imetobolewa mashimo ambayo pia yamepandwa. Imewekwa karibu na nyumba. Nafasi ambayo imechukua ni kidogo.

Huu ni ukulima wa kisasa mboga. Kifaa spesheli chenye sehemu tofauti kimetumika kuzipanda. Sehemu inayotumika ni kidogo na maji si mengi, kimewekwa karibu na nyumba. Mbinu hii unaeza kuitumia hata mjini.

Hizi ni mboga zilizopandwa kwa njia ya kisasa. Kifaa chenye mashimo kimetiwa mchanga kisha zikawekwa pale. Mifereji inayopitisha maji inaonekana ndani ya kifaa kile.

Huu ni ukulima wa kisasa wa mboga, zimepandwa kwenye kifaa spesheli kilichotobolewa mashimo na kuwekwa mchanga. Maji kidogo yanatumika kuzinyunyuzia na kimeinuliwa juu kiasi.

Hawa ni ng'ombe ambao wamefungiwa. Wamejengewa nyumba maalum kwa vyuma na mbao. Nafasi imewachwa ili kupitisha vichwa waweze kupata chakula ambacho kinaletwa karibu nao.

Kuna kuku wengi, wamewekwa kwenye nyumba moja ambayo inaonekana kuwa ndogo. Vipo vifaa vyenye chakula na vya maji, ila ni vichache.

Hapa ni shambani. Kuna mimea mingi ambayo imepandwa katika sehemu kubwa. Wako watu kadhaa ambao wanaonekana wakipalilia Wengine wamesimama kandokando.

Hili ni shamba kubwa ambalo linaonekana limepandwa ngano. Tayari imekomaa. Ipo tinga tinga inayoendelea kuvuna. Baadaye itapelekwa kwenye mashine na itengeneze unga utakaouziwa wateja katika sehemu mbalimbali za nchi hii.

Huu ni ufugaji wa kuku kwa ajili ya kuuza. Wamejengewa jumba kubwa. Linaonekana kuwa na mwangaza wa kutosha na nafasi kubwa pia. Vifaa vya kulia na kunywea maji vipo kwa wingi.

Hapa kuna nyanya kreti na watu kadhaa, zinaonekana zimewekelewa kwenye mashini flani ili kupima uzito na baadae kuzifunga ili kuzisafirisha kwenye masoko ya nje ya nchi.

Kuna tinga tinga yenye rangi ya kijani na machungwa, juu yake kuna dereva. Trekta hii inaendelea kutayarisha shamba kwa upanzi, kando ya shamba kuna kilima chenye miti.

Hapa kuna ng'ombe wengi wa maziwa. Wana rangi nyeusi na nyeupe. Wamejengewa nyumba spesheli kwa kutumia vyuma. Katikati kuna nafasi wanayotumia kupitisha vichwa ili kuweza kula chakula ambacho kinaletwa karibu nao.

Hili ni shamba la mibuni. Imepandwa katika sehemu kubwa kwa minajili ya kuuza. Kunayo inayoendelea kukomaa na nyingine bado. Kuna mama anayeonekana pale kondeni.

Hapa kuna wafanyakazi, maua, meza na karai. Tayari yamevunwa kutoka shambani na kuletwa hapa. Yanaendelea kupangwa na kutengenezwa kwa ajili ya kuuzwa mumu humu nchini na vile vile masoko ya ughaibuni.

Hili ni shamba, lina mimea mingi. Kuna mfereji mkubwa, mingine midogo imepangwa kwa utaratibu kunyunyizia pasi na uharibifu wa maji.

Hapa ni shambani. Mimea mbalimbali imepandwa kama vile mipunga na mihindi. Maji yamejaa, yanapigwa kwa kutumia miale ya jua.

Hapa ni shambani, mitaro imechimbwa na mchanga ukawekwa juu pamoja. Miche imepandwa pale. Ipo mifereji inayopitia katikati, inatoa maji kidogo kidogo ili kunyunyuzia mimea hiyo.

Hapa ni shambani. Ipo mimea ya minyanya iliyopandwa. Kuna mifereji ya maji. Inaonekana kutoa maji kwa matonematone. Hii inazuia uharibifu.

Hapa ni shambani. Kuna miche midogo ambayo imepandwa. Katikati kuna mifereji ya maji, inasehemu za kufunga na kufungua hii inasaidia unyunyizaji bila uharibifu wowote.

Hapa ni kondeni. Mimea imepandwa katikati ya mitaro. Ipo mifereji mikubwa kando kando. Inaachilia maji kwa wingi na kujaza shambani. Hii inauharibifu mkubwa.

hapa ni shambani. Kuna miche midogo ambayo imepandwa. Mifereji imepitia karibu karibu, imetobolewa mashimo ambayo yanatoa matone madogo madogo ya maji. Hii inazuia na kupunguza uharibifu.

Hapa kuna mimea iliyopandwa kwa mpangilio. Karatasi nyeusi zilizofunika mchanga zinaonekana. Hizi zitazuia kunyauka kwa mchanga kwa haraka. Upo mfereji mkubwa kando. Mingine midogo imeunganishwa ili kusaidia unyunizaji pasi na uharibifu wa maji.

Hapa ni shambani. Kuna miche iliyopandwa. Ipo mifereji, inaonekana kuwa na mashimo yanayotoa matone madogo ya maji. Hii inazuia uharibifu.

Hapa ni shambani. Kuna miche inayoonekana imepandwa. Upo mfereji mwebamba wenye sehemu mbalimbali zinazotoa maji. Unazunguka na kunyunyizia sehemu kubwa kubwa. Hii inasaidia kuyatumia vizuri.

Hili ni shamba ambalo limetayarishwa tayari kwa upanzi. Limechimbwa mitaro ambayo inaonekana sambamba. Imejazwa kwa maji. Mbinu hii ya unyunyizaji si nzuri kwani ina uharibifu mkubwa.